Huu ni mgomo wa madaktari ambao umeandikwa koti medication , ambayo nyuma yake kuna wanaume ambao wamevalia suti na wamevalia meski kwa mkongamano huo.

Sherehe ya kiapo cha rais, rais ambaye amevalia suti, anaonekana kubeba bibilia kuu kwenye kulia kwake, kuna jaji mkuu, ambaye ni mwanamke, kushoto kuna mama ambaye amevalia shati nguo nyeupe, nyuma yake kuna mizani ya watu ambao wamejaa kushuhudia kitendo hicho.

Wasichana ambao wanacheza mpira wa vikapu wamevaa jezi la samawati. Wanaonekana wakipiga makofi ili kusherehekea timu yao. Kando yake kuna mama ambaye anatumia simu na amevaa nguo nyeusi.

Mwanamke ambaye amevalia nguo ya madodoa mekundu Na meusi anaonekana kunyosha kidole kwenye umati nyuma yake Kuna wanaumme Na wanawake ambao wamevalia kofia ya tuko pamoja ya nyekundu.

Wanaume ambao wamevalia suti na wengine wamevalia shati ya samawati na nyekundu, wanaonekana kuwa na malalamishi kwa mwanamke, ambaye amesimama nyuma ya tarakilishi amevalia miwani.

Waziri wanne wanaonekana wakitembea kutoka jumba la huduma Kenya wakizungumza. Nyuma yao kuna askari amesimama na kando ya jumba hilo kuna gari ambalo limeegeshwa hapo.